Mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto kwenye mikononi mwake, huyu mama amenyoa nywele zake kwa utaratibu.

Madaktari ambao wameshika kitu kwenye mikononi zao, hawa madaktari wamevalia miwani kwenye macho zao na wote wawili wameshuka nywele.

Watu wanne ambao wamesimama kwenye soko, hawa watu wanababa na mama ambaye wananawa mkono hili wapate vitu ambavyo wanahitaji.

Ni daktari ambaye anamtibu mgonjwa na kuna mama ambaye ameshikilia mtoto mmoja, huyu daktari huwa amevalia shati nyeupe.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa ndani ya chumba mmoja wao amevaa nguo za rangi ya buluu na nyeupe na mwingine amevaa nguo zenye miraba au mistari. Wamekaa karibu na televisheni ndogo au kifaa kingine cha kielektroniki.

Kundi la watu, wanaonekana kushiriki katika shughuli fulani ya kijamii au iliyopangwa. Wengi wao wamevaa fulana au vazi la rangi ya bluu isiyokolea juu ya nguo zao labda kuashiria zare au ushi.

Ngamia aliyelala chini kwenye mchanga labda jangwani au eneo lenye mchanga mwingi, anaonekana kuwa amepakizwa mizigo ikiwemo kifurushi chekundu kinachokaa juu ya nundu yake

Chupa ya dawa, iliyolala upande wake ikiwa na lebo ya buluu na nyeupe inayosomeka, upande wa kulia wa chupa una alama ya njano iliyoandikwa kama umbo la D3.Ndani yake ikionyesha kuwa ni vitamini D3.

Wanawake watatu wote wakiwa wamevaa kama vile ,wataalam wa afya au wafanyikazi wa matibabu ,kila mmoja wao anaonekana kushika au kupokea masaduku au vifurishi vyenye rangi.

Watu wawili waliovalia nguo za madoa kama chui, wameketi nje. Inaonekana kama wako kwenye bustani au eneo la wazi lenye mimea na ukuta wa matofali nyuma yao.

Jumba ambayo iliyoandikwa inaeleza unga wa ubenzi wa sindano katika sindano iliyojazwa awali, kwa matumizi ya chanjo, kuna uwezekano kuwa ni chanjo ya surua matumbwitumbwi na rubela.

Eneo la mahafa ambopo chengo limeboromoka au kuaribika vibaya na kuaja vifuzi mingi , watu kadhaa kuwemo bahadhi yao wakiwa wamevaa sare za usalama

Sehemu ya ndani ya jumba, labda mapokezi au eneo la kusubiri. Kuna ukuta wa rangi ya jungwa na runinga ndogo imetundikwa juu yake. Ingawa picha iliyoonyeshwa kwenye runinga haionekani vizuri.

Mwanamke mwenye ngozi nyeusi na kitamba kichwani labda kilemba chenye rangi la sambalao ilisiyokolea, amevaa gown au blausi yenye kijane juu ya nguo nyeupe.

Eneo la ndani labda duka ndogo au makazi lilikuwa limejaa chupa nyingi za plastiki na vioo zenye zimemininika ya rangi mbali mbali. Baadhi ya chupa zina kofia za blue .

Watu wamejaa hili soko au wamejaa kwenye nyumba, ambayo imejengwa na mabati na mbele yao kuna mtu au anaonyesha matokeo ambako wamefanya.

Mtu amevaa barakoa na fulana isiyo na mikono yenye kingo za buluu na nembo, akionekana kuandika au kurekodi kitu. Mbele yake kuna mtu mwingine ,ambaye mgongo wake unaonekana.

Daktari wakiwa wanafanya upasuaji wakiwa wamevalia nguo za upasuaji za kijani kibichi. Chini ya picha hiyo kuna kitufe nyekundu kilichoandikwa record na chini yake kuna maandishi yanayoonyesha.

Daktari wa meno akiwa amevaa kofia ya buluu, barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa kwenye kiti cha meno. Mgonjwa anaonekana kuwa na mdomo wazi na vifaa vya matibabu.

Mwanamke anayeweza kuwa namna akiwa na mtoto mchanga mikononi mwake. Anaonekana akipiga chafya au kukohoa. Nyuma yao, mtu mwingine aliyevaa barakoa na kofia ya upasuaji anaonekana akishughulikia mtoto. Labda mtaalamu wa matibabu.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa afya au wauuguzi, kutokana na sare zao wakiwa wameinama juu ya vitanda viwili vidogo labda vitanda vya watoto wachanga. Kwenye vitanda hivyo kuna watoto wanaowanga kwenye vitanda.

Ni ofisi ya daktari wa meno. Mtu aliyevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu, kijani na barakoa anaonekana upande wa kushoto. Akionekana kuhudumua kiti cha meno na vifaa. Kiti cha meno ni nyeupe chenye rangi ya kijani.

Kuna mtu ambayo anashukishwa nywele na mtu huyu amevalia shati ama sweta nyeusi, na mtu ambaye anashukia nywele amevalia shati nyeusi.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika ardhi watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakijaribu kusaidia karibu na jengo ndogo.

Mjengo ndogo la rangi nyeupe lenye mlango na madirisha ya rangi ya buluu, inaonekana kama nyumba ya kawaida ya kijiji au duka ndogo mtu mmoja anaonekana ndani ya lango ulio wazi.

Wazazi wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wameshika mtoto mchanga. Mwanamke amevaa nguo za rangi za waridi na kofia ya buluu akionekana kama yuko hospitalini baada ya kujifungua.

Mkusanyiko wa chupa na vyombo mbalimbali, labda za dawa au bidhaa za nyumbani ingawa ukungu na ni vigumu kusoma maandishi yote baadhi ya haya majina.

Mtu mmoja mwanaume aliyevalia shati la buluu, akiwa ameinama na anaonekana kumhudumia au kumchoma sindano mtoto mchanga, anayeshikiliwa na mwanamke aliyevaa shati la buluu, liloa andikwa, kuna watu wengine wameketi nyuma yao.

Watu wawili waliovalia sare za kimatibabu barakoa na glovu wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwa kititi cha meno. Mmoja wao anaonekana kuwa daktari wa meno akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa.

Haina balabala za mazao pia yenye kupendeza. Labda yakiwa kwenye soko katikati sehemu ya mbili. Kuna kiasi kidogo cha nyanya nyekundu juu yake. Linaonekana upande wa kulia. Kuna pilipili hoho za manjano angavu na nyuma zaidi.

Mkono uliyovalia nyeupe ukishika sindano na chupa ndogo ya dawa pengine chanjo pidhi ya madhari nyuma ya hii, sindano inajaa ndaevu nyembamba na sehemu ya kijani.

Chupa ya kwanza upande wa kushoto ni ya rangi ya kahawia iliyoandikwa ,chupa ya pili katikati ni ya rangi nyeupe na ile ya tatu upande wa kulia ina lebo ya rangi ya machungwa na zambarau.

Chupa mbili ndogo zinazohusiana na matibabu. Chupa ya kushoto ina lebo ya manjano na kijani. Jina linaonekana kuwa Stamaril . Chini ya jina inaonekana kuandikwa Yellow fever .

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, nyeupe kinga za mikono za buluu, na barakoa. Mtu mmoja upande wa kushoto anaonekana akitumia kifaa cha kunyunyizia labda dawa ya kuua fiini.

Watu wawili katika eneo la mashambani. Wakionekana wakichota maji. Wanawake aliyekulia amevaa shati ya buluu sketi nyeusi na kile kinachoonekena kuwa kitambaa cha kichwa cha rangi ya rege na anaweka mkono wake kwenye kifaa cha kuchotea maji cha buluu.

Eneo lililofurika labda barabara au uwanja na maji yenye matope yakifunika hadi kuna majengo yanaonekana nyuma yakionyesha kua eneo hilo ni la kazi au la biashara.

Mwanaume aliyevaa nguo za kazi labda sare ya kijani kibichi na kofia anaonekana akitumia dispensa ya sabuni au sanitiser iliyowekwa ukutani.

Mwanamke amesimama katika eneo la wazi labda katika eneo kame au la vijijini. Amevaa nguo ndefu kama dereva au leso zenye michoro na amevaa kitambaa cha rangi waridi kijwani.

Watu wawili wakiwa katika eneo lenye moto wa nyazi au msitu wote wamevaa mavazi ya kinga yenye rangi ya manjano ambayo mara nyingi huvaliwa wa na wazima Moto au wale wamesimamia moto unaotibitiwa mmoja wao anaonekana kushika zana

Mama mmoja inafanya iwe kigumu kutambua maelezo kamili hata hivyo inaonekana kuonyesha mtu labda akiwa amevaa nguo za kitamaduni au zenye rangi akiwa ameketi chini kuna vitu vingine karibu naye lakini asili yake haijulikani vizuri.

Mwanamke ameketi huku mtu mwingine akimshika kichwani inaonekana ni kama anapokea maombi au baraka. Mwanamke huyu amevalia nguo ya rangi ya kijivu na kitambaa cha rangi ya machungwa na kijani kimefunikwa begani mwake.

Mpangilio wa kando ya barabara au nje ukiwa na chupa mbalimbali baadhi zikiwa zimejaa vimiminiki vya rangi tofauti zikiwa zimewekwa kwenye roli kubwa la mbao au meza.

Kisanduku cha dawa au bidhaa ya afya kisanduku hicho kina rangi ya majungwa na maandishi yameandikwa kwa herufi kubwa pia kuna maneno kama double strength pain relief hii inaashiria kuwa ni bidhaa ya kutuliza maumivu.

Mama mmoja ambaye ameshuka nywele na huyu mama anashikilia mtoto kwenye mkono yake na mtu mwingine anashika nguo zenye gazeti.

Chumba dogo za kioo zenye kifuniko vya njano. Kila chupa ina lebo iliyoandikwa kwa lugha ya kigeni, kama Kiispania au Kireno. Yenye maneno yanaonyesha kuwa chupa hizo zina chanjo ya homa ya manjano yenye dose tano.

Watu wengi wamejaa kwenye barabara na hao watu ni kama wameshangaa kwa kitu ambacho kimetendeka. Mtu moja amevalia nguo za nyuzi.

Watu ya hospitali au kitengo cha watoto wachanga, labda kuna wahudumu wa afya wawili au zaidi, wanaonekana wamevaa sare za buluu au nyeupe, wakiwa wamesimama karibu an vitanda ambapo watoto wachanga wanaweza kuwa wamelala.

Vifaa vya matibabu, zindano, jupa mbili ndogo za dawa na ambaula moja ya kioevu. Kwenye moja ya jupa hizo ndogo kuna lebo iliyoandikwa.

Dawa kadhaa zilizowekwa kwenye chombo cha buluu dawa hizi ziko kwenye chupa nyeupe na baadhi ya vifuniko vimefunguliwa vikionyesha tembe nyeupe ndani. Baadhi ya maandishi yanayoonekana kwenye chupa ni pamoja na tableti.

Mwanamke ameketi kitandani hospitalini akiwa ameshikilia mtoto mchanga. Mwanamke amevaa kauni ya hospitali na ana nywele zilizofungwa juu. Mtoto amefungwa kwa blanketi na anaonekana mdogo sana.

Bango la kampeni ya uhamasishaji ina riboni ya rangi ya chungwa ambayo ni ishara ya uhamasishaji wa Ukimwi. Chini ya bango kuna maandishi yanayohimiza matumizi sahihi na thabiti ya kondomu.

Mafuriko ya maji ambayo yamejaa kwenye barabarani. Na hapa kunaonyesha la kwamba kuna watu ambao wanapitia maji jijini.

Mhudumu wa afya aliyevaa nguo za kijani na stethoskopu shingoni akishughulika na mwili uliofunikwa na shuka nyeupe. Shuka ina nembo inayoonekana kama nyota yenye ncha nane ndani ya dura.

Mwanamke amechuchumaa nje ya nyumba ndogo labda kijiji au mjane. Amevalia shati la rangi ya waridi na kaptula nyeusi. Mbele yake kuna beseni la rangi ya buluu na ndani yake kuna chupa kubwa ya njano.

Kundi kubwa la wadudu. Wanaonekana kuwa nzige au panzi wakiruka angani juu ya eneo lenye mimea mifupi au nyasi. Idadi ya wadudu hawa inaashiria uvamizi au kundi la nzige.

Wanafunzi wanafunzwa na mwalimu na mwalimu huyu amevalia magovi au amevalia shati nyeusi na longi ambayo inaonyeshana kwanza ni jini .

Kisanduku au vifungasho viwili. Moja likiwa karibu na lingine. Rangi kuu za vifungasho ni nyeupe na kijani kibichi. Pia kuna kitu kidogo cha rangi ya buluu kilicho mbele.

Daktari amelaza mtu kwenye meza au kiti na daktari huyu amevalia abroni nyeupe na huyu mtu mwenyeamelazwa amevalia barakoa.

Watu wawili labda wanawake wakiwa wamesimama karibu na gari la haina ya watu yenye rangi ya dhahabu au nyeupe iliyo kolea mtu moja upande wa kushoto anaonekana amevaa sare nyeupe na anashikilia kitu kinachofanana na kifaa cha kurekodi sauti au mikrofoni.

Inaonekana ikiwa na bidhaa kadhaa ya ufungaja ya rangi ya buluu na njano. Machugwa na Chupa ndogo yenye kofia nyekundu. Baada viunganishi vina naneno.

Kundi la watu wengi wawagiwa wamevaa magoti meupe yanayofanana na yale yanayovaliwa na madaktari au wanahayanzi. Wamesimama nje katika eneo la wazi.

Tukio linaloonekana kuwa la kimatibabu au la daktari wa meno. Mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamu wa matibabu amevaa scraf za rangi mbalimbali na parakoa akihudumia mgonjwa anayelala chini.

Eneo la ndani huenda hospitalini ama kliniki, kuna watu wawili wazima na mtoto mmoja. Mwanaume amevaa shati la kahawia na beinge na suruali inayolingana akiwa ameinama na kutazama mtoto.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke akibeba dumbu la manjano mgongoni. Dumu hilo linaonekana kuwa zito na labda limejaa maji kama inavyoonekana mara nyingi katika maeneo ambayo maji hayapatikani kwa urahisi.

Hizi ni dawa ambazo humsaidia ngombe au mtu wakati wa vitamini. Hizi inasaidia kuwa na nguvu nyingi na mtu anapaswa akuwe na nguvu ili ajijinje na wagonjwa.

Daktari moja ambayo, anashika dawa kwenye chupa, na daktari huyu amevalia barakoa, na amevalia aproni nyeusi.

Mzee labda katika mazingira ya kitamaduni akiwa kwenye jumba na anaonekana akifanya kazi na kipande cha mti au mimea amevaa shati nyekundu na kijivu na kofia nyekundu na nyeupe yenye mistari inayovutia.

Chupa hili ni nyeupe na ina lebo ya kijani, chini ya chuoa kuna vidonge kadhaa nyekundu vilivyo mwagika, maandishi kwenye labo ingawa hayaonekani vizuri, yanaweza kuashiria kuwa ni bidhaa ya meno.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia barakoa usoni wamekusanyika nje. Watu wengine wamekaa kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama au kupiga magoti.

Mwanamke anaonekana mchanga na mwenye tabasamu akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijivu na suruali ya rangi nyeusi au giza. Fulana yake inaonekana kuwa na nembo ndogo.

Mama mmoja ameshika mtoto na huyu mtoto anatibiwa na daktari mgonjwa na kuna meza ambazo zimewekwa dawa la hili mgonjwa.

Eneo gome lenye udongo mwekundu, labda katika mazingira ya vijiji au nusu jangwa. Kuna kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamebeba maji au vitu vingine.

Mtu aliyevaa mavazi meupe ya kujikinga na glovu za buluu akibulizia dawa kwenye mimea shambani. Mtu huyo amebeba kifaa cha kupuluzia dawa chenye tanki la rangi ya machungwa mgongoni. Mimea imenyoteshwa kwa mistari.

Chupa ndogo ya dawa yenye lebo nyeupe na kofia ya njano. Kwenye lebo imeandikwa chini yake imeandikwa ni njano ya MMR ambayo inakinga.

Eneo la uharibifu labda kutokana na jengo lililobomolewa au kuporomoka, katikati ya jengo lililo bomolewa au kubomoka kuna mashini ya kuchimba rangi ya njano ikiwa karibu na rundo la vifuzi, nyuma kuna jengo refu linalo kamilika.

Vitu viwili muhimu ya matibabu au afya imewekwa kwenye eneo lenye rangi nyekundu. Kwanza kuna pakiti ya vidonge labda vidonge laini ambavyo vinaonekana kuwa na kiyowevu cha njano.

Eneo lililofurika kuna magari kadhaa yaliyozama. Nusu ndani ya maji yenye matope yakionyesha hatari za mafuriko. Gari la rangi ya kijani, njano linaonekana wazi upande wa kulia limezama kwenye maji. Magari mengine ya rangi tofauti kama vile maroon , bluu na nyeupe yanaonekana pia.

Daktari ambaye anatibu mtu mdomoni. Huyu daktari anashikilia glofu kwenye mikono mwake. Na huyu daktari amevalia barakoa.

Watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza ndogo ya ofisi liko ndani ya kile kinachoonekana kama hema au chumba kidogo chenye kuta nyeupe. Mmoja wa watu ambaye amevaa sare la njano amevaa barakoa na anaonekana kuandika kitu kwenye karatasi.

MTU ambaye anaonekana kubwa mtaalam wa afya akiwa amevaa barakoa

Mtu akisafisha choo na kuna maandishi yanayoimiza kwenye choo. Huyu mtu ana nywele zake vikubwa.

Eneo la maafa labda baada ya tetemeko la ardhi au uharibifu mwingine inaonekana kuna majengo yaliyobomolewa au kuharibiwa vibaya na uchafu nmwingi umetawanyika ardhini.

Daktari wawili, ambao wanashuhudia mgonjwa. Huyu daktari, amevalia barakoa, na wote wawili wamevalia miwani na wameshuka nywele zao.

Daktari wa meno akiwa anashughulika na mtoto mdogo ambaye ameketi kwenye paja la mwanamke labda mama yake, daktari wa meno amevalia koti jeupe , kofia ya nywele na barakoa akionyesha kitu fulani chenye rangi nyekundu kwa mtoto.

Watu wawili waliovaa mavazi maalum ya kinga yanayoitwa basmat suits ambayo ni nyeupe kabisa. Mavazi haya huvaliwa kulinda watu dhidhi ya vifaa hatari kama vile kemikali, virusi au mioto.

Mtu mmoja aliyevaa koti la njano akimbeba mtu mwingine mgogoni wakivuka eneo lenye maji ambalo linaonekana kuwa mto mdogo.

Chengo la hospitali ambalo linaonekana kuwa, kutokana na mwandishi yanaoneka juu ya lango sehemu kubwa eneo la njee ya hospitali imejaa maji ya kawia ikonyesha kuwa na mafuriko.

Hili ni jumba ndogo ambaye watu huwa wanajisaidia. Kuna mtu moja ambaye amevalia shati nyeupe na kofia nyeupe, huyu mtu uonyesha kwamba huwa anataka kuenda kujisaidia.

Daktari wa meno na mgonjwa wake. Daktari ambaye amevaa koti jeupe na daftari na barakoa, anaonekana akimhudumia mgojwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno.

Duka la dawa au meza ya matibabu iliyo na chupa ndogo ya kioo. Lebo inasema kuwa ni chanjo ya surua , matumbwitumbwi na rubella.

Mwanamke anaonekana amelala kwenye kiti ya Dakika wa meno . Amevaa kitambaa cha pinki juu yake. Wataalamu wawili wa meno wote wakiwa glovu nyeupe na mmoja wao akiwa na barakoa wanaudhumia Daktari wa meno wa kushoto.

Mtoto mchanga amelalala ndani ya kipenzi cha watoto au kitanda cha hospitali cha watoto. Mtoto amefunikwa na nguo zenye rangi ikiwemo nguo nyekundu na nguo zenye michirizi ya rangi nyeusi na njano.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa Martha Koome jaji mkuu wa kenya akiongea kwenye mkutano wa waandishi wa habari, au afla rasmi, amevaa miwani na nguo ya rangi ya buluu na nyeupe yenye michoro.

Zogo ambalo limechomeka na kuna gari ya maji ambayo yana zima. Hili gari linaitwa zima moto, na kando yake kuna miti ambazo zimebana.

Mikono miwili. Moja ukiwa umefungwa kwa glovu nyeupe ya matibabu na mwingine ukiwa na rangi nyeusi ya ngozi. Mkono uliovaa glovu unaonekana kushikilisha kitu cheupe na chembamba.

Eneo la matibabu au la dharura pengine ndani ya hospitali au kliniki. Mtu mmoja aliye mbele anavaa fulana inayofanana na zile zinazovaliwa na wafanyakazi wa matibabu ya dharura.

Chupa ya dawa au virutubisho vilivyomwagika na vidonge vingi vyekundu vimetawanyika juu ya uso wa mbao. Kifuniko cha chupa yenye rangi ya manjano au dhahabu pia kipo karibu.

Ubora mzuri na inaonekana kama imebingwa gizani au katika hali ya mwanga avivu na inafifia. Hata hivyo inawezekana kuona kitu kinachoonekana kama kiti cha mbao chenye kitu cheupe.

Mgonjwa akiwa amelala kitandani hospitalini, amevalia nguo za blue na ana barakoa ya oksijeni usoni. Muuguzi au mfanyikazi mwingine wa afya amevaa barakoa na apron ya blue .

Madaktari wanatibu mtu, na hawa madaktari wamevaa magovii, barakoa ambalo linaonyesha kuwa huyu mtu ni mgonjwa sana na anafaa atibiwe kwa haraka haraka.

Daktari wa meno ambaye anaonekana kuwa mwanaume mwenye kichwa kipara akiwa amevaa barakoa ,glavu na koti la daktari la rangi ya bluu hafifu anachunguza mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti cha meno.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya akimpa sindano. Mtu mwengine aliyekaa kwenye kiti cha mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa. Huku mtu anayepatiwa sindano amevaa shati la rangi nyepesi na sketi ya buluu.

Inaonyesha bidhaa kadhaa za kibiashara labda za matibabu au za afya kwa kuzingatia baadhi ya maneno kama leoniki ambayo yanaweza kuashiria maji ya kuogea.

Mtu ambaye mgongo wake unaonekana ukiwa amevaa mavazi ya rangi nyeusi au bluu, iliyokolea na glovu nyekundu kwenye mkono wake wakulia.

Mtu ambaye anaweza kuwa mhudumu wa afya au mfanyakazi wa kujitolea akiwa amevaa barakoa ya bluu na beji au kitambulisho shingoni. Anaonekana akishika au akifanya kitu kwa mkono yake.

Safu ya pakiti za dawa au bidhaa za afya zikiwa zimepangwa kwenye rafu au meza. Kila pakiti ina rangi tofauti na inaonekana kuwa na manembo au jina la bidhaa kama vile dental ingawa maandishi mengine hayako wazi sana.

Mtu aliyevaa vasi la kujikinga la rangi ya manjano na glovu za buluu na kijani akipulizia dawa kwenye shamba. Mtu huyu amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni. Mimea imepandwa kwenye mistari na ardhi inaonekana kuwa imefungwa kwa matandazo.

Mtu mzima labda mzazi akiwa amemshikilia mtoto mdogo mikononi mwake. Mtu mzima huyo amevaa barakoa, mtu mwingine anaonekana akipima mtoto sindano au chanjo kwenye mkono.

Mtu akipokea sindano, labda chanjo au matibabu mengine, kuna mtu mmoja ambaye ameinua nguo yake begani na anaonekana akipokea sindano kwenye mkono wake, uso wake unaonekana umekaza kidogo au amefumba macho.

Mafuriko ambayo mvua kubwa imeweza kunyesha katika maeneo hii ,gari liko juu ya maji kwenye hii mafuriko.

Mazingira ya hosiptali au kituo cha uchunguzi wa kimatibabu ambapo mgonjwa anaonekana akijiandaa au akifanyiwa uchunguzi, daktari amevalia koti la kidhania.

Watu wawili wakipika kwenye eneo lililofurika maji mingi. Barabara au njia imefunikwa na maji mingi ya rangi ya kahawia, yanayoashiria mafuriko au mvua mingi iliyosababisha maji kutuama.

Daktari ambaye amevalia barakoa. Daktari huyu anataka kumtibu mtoto ili mtoto atibiwe na ugonjwa wake.

Kuna mwanamke ameketi kwenye mashini ya kushonea akifanya kazi kwa umakini. Amevalia koti jeupe. Labda sare za kazi na amevalia barakoa.

Kuna mtu aliyevaa mavazi maalum, ya kujikinga akibeba vyombo vinavyoashiria hatari, mtu aliyevaa sare za kujikinga, kuna mtu mmoja aliyevaa suti kamili ya rangi ya buluu, inayoonekana kuwa sare ya kujikinga, pia amevaa barakoa kujikinga na hewa mbaya usoni.

Mwanaume mwenye ndevu , amevaa fulana ya tangi buluu, isiyo kolea, na amevalia nembo , anaonekana akifanya kazi na mgonjwa, mkono wake umeshika mguu wa mgonjwa.

Wanasayansi wawili au wataalamu wa maambara wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara, barakoa na glavu. Wanaonekana wakiwa ndani ya maabara, labda wakifanya utafiti au majaribio.

Mikono miwil iliyoshikana kwa nguvu labda ikiashiria maombi, kazi au shida fulani. Ngozi inaonekana kuwa na madoa au matone ya maji, ingawa picha haiko wazi sana kuthibitisha hilo.

Muuguzi au mhudumu wa afya akimpa sindano mtoto mchanga huku mzazi au mlezi wa mtoto akishikilia kwa upole, Nyuma yao kuna kisanduku cha njano chenye nembo.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa miwani na nguo za hosiptali akimchunguza mtoto mchanga aliyelala chini, mwanamke mwingine ambaye amevaa hijabu ya njano.

Mtaalam wa matibabu akimpa mtoto sidano pengine ni chanjo , mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari ambaye anawezekana kuwa daktari au nasi anampa sidano mtoto kwenye mkono kwa uangalifu, anaonekana kuzingatia kazi hiyo.

Mtu amelala chini kwenye kiti kinachoonekana kuwa cha meno na mdomo wake umefunguka , mdomo wake unaangazwa na mwanga mkali wa bluu ,mtu mwingine aliyevaa nguo za bluu au sare anashikilia taa ya kukausha meno.

Muuguzi amevaa sare za buluu isiyokolea na barakoa, akimpa mtoto mdogo sindano mkononi, kuna mwanamke mwingine labda mama wa mtoto akiwa ameshika mtoto huyo na amevaa barakoa pia.

Mtu analala kwenye benchi. Lata mgonjwa akiwa amefunikwa na nguo yenye muundo wa rangi ya pinki na buluu. Daktari au mtaalamu wa meno akiwa amevaa gauni nyeupe.

Virutubisho, haya ni majina ya bahati ya virutubisho vinavyoonekana kwenye chupa ya buluu inaonekana kuwa ni kwa ajili ya kuimarisha mifupa.

Dawa ya azithromycin kwa ajili ya zimamishwe kwa mdomo, kwenye sanduku la chupa zote mbili imeandikwa. Hii ni dawa ya antibiotic na inatengezwa na kampuni ya zeidas ina ladha ya jeri na inachukuliwa kwa mdomo.

Kundi la waokoaji wakiwa wamevalia kofia za usalama zenye rangi ya kijani kibichi na sare zinazofanana na zile za zima moto wakiangalia kifuzi kikubwa cha jengo lililoporomoka. Mazingira yanaonekana kuwa ya uharibifu.

Mkeka au kitambaa kilicho tandikwa chini na juu yake kuna mkusanyiko wa vitu mbalimbali inavyoonekana kuwa mimea kavu, mizizi, maganda na labda dawa za asili ama viungo, vitu hivi vimetawanyika juu ya kitambaa.

Chupa ya dawa yenye lebo inayoonekana wazi yenye neno wa herufi kubwa nyeusi, chupa hiyo ni na ina kofia nyeupe. Inaonekana kuwa imekuwa kwenye sehemu ya juu rangi ya buluu.

Chupa ya dawa inayoitwa Ghudatun. Chupa hiyo ina lable yenye picha za tezi dume na imeandikwa dawa ya tezi dume kupanuka. Hii inaashiria kuwa ni bidhaa ya asili inayodai kusaidia matatizo ya tezi dume.

Mwanaume labda daktari au mtaalamu wa afya. Amevalia kansu nyeupe ya mahabara na barakoa. Ana kamba lenye taa kichwani mwake ambaye mara nyingi hutmiwa na wataalamu wa afya kwa mwanga wa ziada wakati wa kufanya ugaguzi au taratibu ndogo ndogo.

Watu wawili katika eneo linaloonekana pane la kafu nje, upande wa kushoto mtu Mzee labda mwanamke ameketi kwenye keti anavalia nguo za kitamaduni zenye mchoro na rangi mbalimbali.

Watu wanne wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga yanaonekana kama suti za kemikali. Katika mazingira ya nje labda barabarani au njia ya udongo watu watatu wa mbele wamebeba vyombo vikubwa vya buluu mgongoni mwao.

Maandari ya eneo kame au nusu kame. Katikati ya picha kuna mtu mmoja ambao anaonekana umekauka au umenyauka bila majani. Muundo wa matawi yake ni wazi didi ya anga. Hali ya nchini huonekana kame.

Watoto wawili. Mmoja akiwa amevaa sketi ya maua na vulana yenye madoa na mwingine amevaa suruali nyeupe na shati la buluu wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye chombo kikubwa jekundu cha maji.

Eneo la kliniki ya meno ambapo daktari wa meno na msaidizi wake wanampatia mgonjwa huduma. Msaidizi wa daktari wa meno amevaa sare za buluu barakoa kofia ya upasuaji.

Eneo la nje, labda soko au duka ndogo la barabarani. Mbele kuna meza yenye chupa la vyombo vidogo vilivyo pangwa vyenye vitu mbali mbali ndani yake, labda viungo, dawa au mafuta.

Mtaalamu wa matibabu, labda nesi au daktari akimhudumia mgonjwa. Mtu aliyevaa fulana nyeupe, labda sare za matibabu na anayeonekana kuwa nesi au kitambulisho shingoni, amevaa glavu nyeupe kwenye mkono wake wa kushoto.

Mtu amevaa vazi la kinga la rangi ya buluu. Ana barakoa maalum ya kupumulia, miwani ya kinga na kofia nyekundu. Pia amevaa glovu za kijani. Anabeba kifaa chenye bomba refu ambacho kinaonekana kuwa cha kunyunyizia dawa.